Kuna mbinu tofauti tofauti wakulima au wakuza wanyama wanaweza kutumia ili waweze kukamua maziwa kwa ng'ombe, endapo tunaona njia moja ya hizo zimeonyeshwa na hii inaleta urahisi kwa wakulima hao.

Ukulima uko na manufaa, ndiposa mkulima huyu ameweza kulitenga sehemu la shamba lake, ili aweze kulipanda mimea au ndizi. Ndizi huleta faida na huleta pesa.

Katika uwanja wa kilimo tunapata magonjwa tofauti tofauti inayoweza kuambukiza mimea endapo tunaiona mkulima huyu ameweza, mimea hii imeweza kupatwa na ugonjwa fulani.

Kutunza na kulinda ng'ombe kama mojawapo ya bidhaa au vitu mkulima anaweza kuvipanda, ni kazi ya muhimu sana.

Ukulima uko na faida zake, mojawapo ni mimea kukomaa vizuri. Hapa tunampata mkulima mmoja ameweza kuliongoza au kulilinda shamba lake na kuweza kupanda ndizi na ndizi hizo zimetoa mazao mazuri sana.

Kupanda au kupalilia mimea sio kazi rahisi ila huyu mkulima ameweza kuitunza shamba lake pamoja na mimea yake na tunaona mazao mazuri kama ndizi imekomaa sasa na kiko tayari kuuzwa au kupikwa.

Mimea hizi zimeletwa kuuzwa, baada ya mkulima kuzilima na kuzipalilia na kuzitunza kwa ajili ya chakula au yeye pia apate pesa.

Kupanda mimea hadi ifike wakati wa kuivuna ni ngumu sana. Inahitaji mkulima kuweza kuitunza na kuilinda shamba lake, ili ugonjwa au kitu chochote kisifanyike ili mimea hizo ziharibike.

Ukulima au kilimo kiko na manufaa zaidi nchini kwani inaleta faida nyingi, endapo tunaona ng'ombe hizi ziko na afya nzuri.

Mwana dada huyu ako katika harakati zake za kukamua ng'ombe ili kupata maziwa anayoweza kutumia.

Ukulima uko sawa au area hii kuna ukulima wa ndizi na tunapata mimea au ndizi yenyewe imekomaa na inatoa mazao makubwa sana.

Hapa ni soko la kuuza ndizi, ambapo malori zimefika kutoa ndizi walizozinunua wauzi ili kuziuza kwa sha...

Mkulima huyu ameweza kulilima au kulima shamba lake kwa kuiweka kwa hali nzuri ya kupanda mazao yake.